Kundi la watu wazima wakiwa ndani ya darasa, kwa pamoja wanasikiliza anacho fundisha mwalimu, aliye keti katikati yao aliye bobea katika utoaji elimu kwa watu wazima.

Watu wazima wapo katika maonyesho wakipata elimu juu ya umeme unavofanya kazi kwa vitendo, kwa kutumia msaada wa taa zilizowashwa kwa rangi ya kijani pamoja na nyeupe.

Watu wazima waliokusanyika ndani ya darasa kwa ajili ya kupata elimu, ili kuongezea maarifa na ujuzi, na kuwasaidia kutatua matatizo mbalimbali katika jamii.

Majengo ya shule ya awali na chekechea yaliyojengwa vizuri. Huku katikati yake kukiwa na uwazi wa kuchezea watoto, wenye majani ya rangi ya kijani a rangi na bendera za rangi tofauti tofauti.

Ndani ya darasa hili lenye mwanga hafifu na madirisha wazi, kuna wana wanafunzi watatu wameketi huku mwalimu akiwa ameinama akiwafundisha vitu mbalimbali kutoka kwenye kitabu.

Ndani ya darasa hili lenye mwanga wa kutosha kuna watu wawili vijana wakiwa wanajisomea kitabu kikubwa kilichowekwa vizuri juu ya meza pembezoni mwa kompyuta mpakato wakiongezeana maarifa.

Wanawake wanne waliovalia vazi aina ya kanga zinazopendeza sana, wakiwa ndani ya darasa; watatu wameketi na mmoja anasoma maneno yaliyoandikwa ubaoni.

Huyu ni mwalimu wa jinsia ya kiume ambaye kazi yake kubwa ni kufundisha watu wazima, waliopitwa muda wakati wa kujifunza. Na nyuma yake kuna kundi la wanafunzi.

Ndani ya darasa lililopambwa kwa kuta zenye rangi ya njano, kuna makundi ya wanafunzi wameketi wakiwa wanajisomea kwa utulivu na ukimya mkubwa.

Ndani ya darasa hili dogo kuna watu wazima wa jinsia ya kike, waliovalia fulana za kupendeza zinazofanana za rangi nyeupe wameketi kwa utulivu wakiwa wanamsubiria mwalimu.

Ndani ya ukumbi huu unaofanana na darasa, watu watatu wakiwemo wanawake wawili na mwanaume mmoja wameketi kwa utulivu wakijifunza kutumia programu kwenye kompyuta mpakato.

Mwalimu wa jinsia ya kiume akiwa ndani ya darasa lililojengwa kwa matofali ya kuchomwa, huku wanafunzi wengine wameketi akiwa anawaelekeza jambo.

Ndani ya chumba kinachotumika kwa ajili ya kujifunzia kwa watu wazima, kuna watu watatu; mwalimu mmoja wa kiume na wanafunzi wa jinsia ya kike, wakiwa wanafundishwa jinsi ya kutumia kompyuta.

Wanaume wawili watu wazima, wamesimama katika eneo lenye uwazi juu ya nyasi za kijani, wakiwa wanaelekezana maandishi mbalimbali yaliyoandikwa katika kitabu.

Kundi dogo la akina mama waliobeba watoto wao wameketi kwa utulivu kwa mtoa huduma wa afya,

Wahitimu wa elimu ya watu wazima wakiwa katika mahafari yao huku wamevalia majoho yenye rangi nyeusi na kupokea cheti kutoka kwa mwalimu wao.

Ndani ya chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha kinachotumika kama darasa kuna kundi la watu wazima wa jinsia ya kiume wa rika tofauti ikiwemo mwalimu anaewafundisha.

Ndani ya darasa hili lenye mwanga wa kutosha, kuna kundi la wanafunzi walioketi kwa utulivu huku mwalimu akiwa amesimama akiwafundisha jinsi ya kutumia kompyuta.

Kundi la vijana wenye rika sawa wameketi juu ya viti katika sehemu ya nje wakiwa wanamsikiliza mwenzao ambaye anawasomea ili waongeze uwezo wao darasani.

Ndani ya darasa hili dogo kundi la wanafunzi wajinsia yakike na kiume wengi wao wakiwa wamevalia kofia wanajisomea ili kuongeza maarifa.

Mwalimu wa jinsia ya kiume anapita katikati ya wanafunzi watu wazima wameketi juu ya viti vya plastiki ndani ya chumba cha darasa kilichopakwa rangi ya kijani.

Mwalimu kijana wa jinsia ya kiume amesimama akiwa anawaelekeza kazi wanafunzi waliokaa pembeni kwa kutumia kompyuta zilizopangwa vizuri mezani.

Kundi ndogo la wanafunzi, watu wazima kwa vijana wa rika tofauti, wameketini ndani ya darasa huku mwanafunzi mmoja amenyoosha mkono wake kwa ajili ya kujibu swali.

Wanafunzi waliovalia fulana za sare, wameketi kwa utulivu juu ya madawati yao wakiwa wanasikiliza anachofundisha mwalimu aliyesimama mbele yao.

Ndani ya darasa hili dogo kuna watu watano, wameketi kwa utulivu wakiwa wanajisomea na kupitia yale waliyomaliza kufundishwa na mwalimu wao.

Kinadada watatu wakiwa katika sehemu ya chumba ambacho ni darasa, wakiwa wanafanya mitihani yao kwa kutumia penseli na makaratasi yaliyopo juu ya meza.

Vijana wa kiume wanne wakiwa wanapeana elimu isiyo rasmi kwa kutumia karatasi yenye rangi nyeupe, iliyobandikwa juu ya ukuta huku imechorwa vitu mbalimbali.

Kina mama wanne waliovalia mavazi ya kitenge yalioshonwa vizuri, wameketi katika darasa dogo wakiwa wanamsikiliza mmoja akiwafundisha lugha ya kingereza.

Ndani ya ukumbi mkubwa sana utumikao kama darasa kuna kundi la watu mbalimbali walioketi kwa utulivu, kundi hili lina watu wa jinsia ya kike na kiume.

Watu watano wameketi ndani ya darasa dogo likiwa na mwanga wa kutosha na lenye usafi. Wengine wanajadiliana huku wakimsubiria mwalimu waweze kuingia.

Kundi la watu wa jamii ya kimasai wameketi ndani ya darasa dogo lenye mwanga wa kutosha huku wengine wakiwa wameshika vibao vilivyoandikwa herufi mbalimbali.

Katika sherehe ya maafali muhitimu mmoja wa jinsia ya kiume amesimama kwa furaha kubwa akipokea cheti chake cha kumaliza masomo baada ya kuwekeza juhidi zake.

Kundi la wanaume wa makamo wamesimama ndani ya chumba kidogo kwa pamoja na furaha wanafanya mazoezi ya kucheza mziki kuimarisha afya zao.

Wanafunzi wanaume wanaopenda kukaa nyuma ya darasa, wameketi kwa utulivu wakisikiliza kile ambacho mwalimu anafundisha akiwa amesimama mbele ya darasa.

Mwanaume mtu mzima mmoja, ameketi kwa utulivu mbele kabisa ya darasa, akiwa anajifunza kuandika kwa kutumia penseli.

Watu, wakiwemo mabinti wadogo na wanawake; wakiwa ndani ya chumba kikubwa kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya vitendo ya kushona kwa kutumia mikono.

Ndani ya darasa ama ukumbi mkubwa wenye meza na madawati ya kisasa sana, kuna wanafunzi wamekalia viti kila mmoja wao akiwa anajisomea kwa ukimya.

Ndani ya darasa hili lenye mwanga hafifu linalotumika kama maabara, wanafunzi wanamsikiliza mwalimu ambae pia ni mkemia akiwa anawafundisha kwa sauti.

Kundi dogo la watu wazima ikiwemo watawa, wa jinsia ya kike wamezunguka kwa kuketi chini na kusikiliza anachofundisha mwalimu mzee aliye kaa katikati yao.

Ndani ya darasa chakavu katika mazingira ya vijijini, kundi la wanafunzi watu wazima wamekalia madawati wakiwa wanasubiri mwalimu aingie na kuanza kuwafundisha.

Kundi la wanafunzi vijana wenye rika sawa wa jinsia ya kike na kiume, wakiwa wanajadiliana badala ya kutoka darasani ili kusaidiana na kueleweshana.

Mitihani inaendelea ndani ya darasa kubwa linalotumika na wanafunzi watu wazima wakiwa wanajipima kuona wapi walielewa.

Ndani ya darasa hili dogo linalotumika kwa ajili ya utoaji wa elimu isiyo rasmi kwa wanafunzi watu wazima, kuna kundi la wanafunzi wamekaa na wengine wamesimama.

Ndani ya ukumbi huu kuna watu waliokusanyika vijana Kwa wazee wakiwa wanaanda kuwasilisha kazi yao ya kielimu juu ya karatasi nyeupe

Ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha wanafunzi vijana wameketi kwa utulivu, huku mmoja wao akiwa anafikiria na kukumbuka yale aliofundishwa na mwalimu.

Ndani ya darasa hili wanafunzi vijana wa rika tofauti wameketi, huku wanatumia makaratasi kuchora vitu mbalimbali kwa kujisomea.

Mtu mzima mmoja mwanaume ameketi kwa utulivu mkubwa ndani ya maktaba, akiwa anajisomea kitabu alichokitoa kwenye rafu nyuma yake zilizopangwa vitabu vingi.

Ndani ya darasa hili kuna watu sita wameketi kwa utulivu ni kina mama wenye umri mkubwa kidogo wakiwa wanapokea elimu ya watu wazima.

Katika sehemu ya chumba kinachotumika kama darasa, mwalimu wa jinsia ya kiume ameinama akiwa anawafundisha wanafunzi wake vijana wawili jinsi ya kuandika.

Ndani ya darasa hili lenye mwanga hafifu linalo tumika kama maabara, wanafunzi warika tofauti wamekaa wakimsikiliza mwalimu aliye simama mbele yao.

Ndani ya ukumbi unaotumika kwaajili ya majadiliano mbalimbali baina ya vikundi tofauti vya watu, kunawanafunzi watuwazima wakiwa wanaandaa wasilishaji wakazi yao.

Mtu mzima mmoja wa jinsia ya kiume anawekeza bidii zake kwenye masomo na kujifunza kuandika kwa kutumia penseli na daftari juu ya meza.

Wanawake watatu wameketi huku wanajadiliana vitu mbalimbali na mikononi mwao kwa pamoja wameshika penseli zenye rangi ya njano.

Ndani ya chumba kimoja wapo, mwalimu wa muziki anawafundisha wanafunzi wake jinsi ya kutumia michezo kama sehemu ya afya.

Mwalimu wa jinsia ya kike anawasimamia wanafunzi wake watatu vijana wa jinsia ya kiume na kuwaeleza jinsi ya kutumia programu kupitia komputa mpakato iliyopo mezani.

Wanafunzi wa jinsia ya kike wanafanya mitihani yao kwa utulivu, huku wamepeana nafasi ya kutosha, kwa ajili ya kupima uwezo binafsi.

Wanafunzi wawili wamesimama mbele ya ubao wenye rangi nyeupe, kwa pamoja wakiwa wanaandaa vitu mbalimbali ikiwepo karatasi yenye maandishi kwa ajili ya kuwasilisha mbele ya wenzao.

Mwanamke ameketi juu ya dawati la mbao katika sehemu yenye uwazi akiwa anasoma kitabu kilichowekwa juu ya meza yake.

Ndani ya darasa hili lililopangwa vizuri, kuna kundi la watu ambao ni wanafunzi wa jinsia ya kike na kiume wakiwa wanajisomea.

Watu watano, wameketi ndani ya darasa dogo, wengine wakijadili na wengine kwa ukimya wanasubiri mwalimu aingie na kufundisha.

Wanafunzi wachache vijana kwa watu wazima wameketi kwa utulivu katika sehemu ya darasa dogo kwa pamoja wakiwa wanasubiria mwalimu aingie na kuanza kufundisha.

Ndani ya chumba kidogo chenye mwanga wa kutosha, kuna kundi la wanafunzi watu wazima wa rika tofauti wakiwa, wanafundishwa na mwalimu wa makamo jinsi ya kuandika.

Wanafunzi hawa wawili vijana wakiwa kwa muda wao wameamua kuandaa kuwasilisha kazi zao ili kuwaongezea wenzao maarifa katika masomo.

Wanafunzi wawili vijana wakiwa ndani ya ukumbi wenye mwanga wa kutosha unaotumika kama darasa. Wakijadiliana mambo mbalimbali kwa kutumia kitabu na kompyuta mpakato iliyopo mezani.

Binti mdogo ameketi juu ya kiti cha plastiki cha rangi nyeupe huku mezani kwake kukiwa na madaftari na kitabu, akiwa ndani ya darasa.

Wakina mama wenye umri mkubwa kiasi wameketi kwa utulivu ndani ya darasa kwa pamoja wakiwa wanasikiliza kile ambacho mwalimu aliyopo mbele yao anawafundisha.

Ndani ya darasa lenye mwanga ya kutosha na lililopakwa rangi ya kupendeza kundi la wanafunzi vijana wakiwa wanapokea elimu kutoka kwa mwalimu aliyesimama mbele yao.

Mwanamke mmoja mtu mzima aliyembeba mgongoni mtoto mdogo kwa kutumia kanga, anajifunza kusoma maneno yaliyobandikwa juu ya karatasi nyeupe zinazopatikana ubaoni.

Ndani ya ofisi hii inayotumika na walimu, kuna vijana wachache kutoka kwenye mitandao ya simu, waliokuja kuwafundisha jinsi ya kutumia vitu mbalimbali vinavyopatikana kwenye simu zao.

Mwanamke mmoja ameketi katika sehemu ya nje huku anasoma kitabu kinachofundisha kuandika na kusoma kwa kutumia picha.

Wanafunzi wanne vijana wamesimama katika sehemu yenye uwazi, wakijifunza kwa vitendo kutengeneza vifaa vya umeme mbalimbali vilivyowekwa juu ya meza.

Ndani ya sehemu ya darasa iliyopakwa rangi ya njano, wanafunzi wameketi kwa utulivu wakiwa wanasikiliza kinachofundishwa darasani.

Ndani ya darasa hili, linalotumika kuwafundisha wanafunzi jinsi ya kutumia programu za kompyuta, zilizopangwa kwa mstari juu ya meza.

Mwalimu mmoja aliyevalia hijabu anasomea wanafunzi wake walioketi kwa utulivu juu ya madawati ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha wenye rangi nyeupe.

Kundi la vijana wanafunzi wamekusanyika katika sehemu ya wazi, wakiwa wanajadiliana vitu mbalimbali na kubadilishana mawazo, ili kuongezeana maarifa.

Kundi la watu wazima waliovalia sare za makoti ya bluu huku wamekalia viti vya plastiki wanaangalia anachoandika mmoja wao kwenye ubao mweupe.

Kundi la vijana wakiwa wanasikiliza kwa makini anachofundisha mwalimu mmoja wa jinsia ya kiume aliyesimama kwa utulivu mbele yao, ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha.

Katika sehemu hii yenye uwazi mkubwa, wanaume wawili mmoja wao akiwa ameshikilia kitabu, wakiwa wanajisomea na kujadili vitu mbalimbali.

Mwanaume mmoja mtu mzima sana ameketi kwa utulivu ndani ya maktaba safi yenye mwanga wa kutosha akiwa amejisomea maktaba hii imepangwa vitabu juu ya rafu zenye mbao.

Wanafunzi wawili vijana wamesimama kwaumakini wanaangalia kile ambacho kinaandikwa na mwalimu wajinsia yakiume pembeni yao.

Mtu mmoja mwanafunzi amesimama akiwa anajibu maswali aliyoulizwa na walimu walioketi mbele yao, wanaotumika kutoa elimu kwa kundi hili la watu wazima waliomo ndani.

Huyu ni mwalimu wa jinsia ya kiume, akitoa elimu isio rasmi ya kufundisha kwa vitendo jinsi ya kutengeneza mpira kwa kutumia vifaa.

Ndnai ya darasa hili dogo lenye rangi ya manjano kuna kundi la wanafunzi wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume, kwa pamoja wamekaa kwa utulivu wakifanya kazi zao.

Ndani ya ukumbi huu unaotumika kutoa elimu kwa watu wazima na watoto, kundi la watu wameketi kwa utulivu juu ya viti vya plastiki vyenye rangi nyeupe.

Kundi la wanafunzi watu wazima wa rika tofauti, wamesimama ndani ya darasa huku mmoja ameinama; akiwa anaandika vitu mbalimbali kwenye karatasi.

Katika sehemu yenye uwazi mwanaume mmoja amesimama akiwa anamuelekeza mwenzake jinsi ya kusoma maneno yaliyopo kwenye kipande cha karatasi.

Ndani ya darasa hili lililopangwa madawati ya mbao yaliyokaliwa na wanafunzi watu wazima wanaojisomea, huku wengine wamekaa tu kwa ukimya.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha kuna makundi ya wanafunzi ambao ni watu wazima, wengine wakiwa wanajadiliana kwa kikundi na wengine wakijisomea kwa kutumia kompyuta mpakato.

Ndani ya darasa hili dogo lililopambwa na kupakwa rangi nzuri ya njano, kundi la wanafunzi watu wazima kwa vijana wameketi kwa utulivu wakimsikiliza anachofundisha mwalimu.

Wanafunzi vijana watatu wa jinsia ya kike na kiume, wameketi katika sehemu ya nje kwa ajili ya kupata utulivu na kujadiliana, ili kuongezeana ujuzi.

Ndani ya ukumbi huu kuna kundi la wanafunzi wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume wakipokea mafunzo kutoka kwa mwalimu aliyesimama katikati yao.

Mwanafunzi mtumzima mmoja wajinsia yakiume ameketi ndani ya darasa huku akiwa anajifanyia kazizake mwenyewe kwakutumia penseli.

Ndani ya darasa hili kuna kundi la wanafunzi walioketi huku wakitabasamu na mwalimu akiwa amesimama imara kwa nyuma.

Katika ukumbi huu ambao pia unatumika na kanisa ili kuwafundisha wanafunzi wa rika zote jinsi ya kusoma vitabu vya dini.

Watu watatu kwa pamoja wanajisomea kwa kutumia kompyuta mpakato yenye rangi ya fedha iliyopo juu ya meza hii ya mbao.

Ndani ya darasa dogo lenye mwanga wa kutosha, kuna kundi la wnafunzi watu wazima, wa kike na wa kiume, wameketi kwa utulivu kwa ajili ya kupewa elimu.

Wakina mama na kina baba na vijana wachache, wameketi katika sehemu ya darasa, kwa ajili ya kusubiri mwalimu aingie na kuanza kuwafundisha.

Mwanafunzi akiwa anasimamiwa na walimu wake akifundishwa jinsi ya kutumia kompyuta mpakato iliyowekwa juu ya meza.

Mwanafunzi mmoja kijana wa jinsia ya kike amesimama katikati ya ukumbi unaotumika kama darasa,, huku mikononi mwake amebeba kompyuta mpakato.

Kundi dogo la vijana na watu wazima wameketi ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, wakiwa wanajadiliana huku wengine wakisubiri mwalimu aweze kuingia na kuanza kuwafundisha.

Katika sehemu ndogo ya chumba kuna wanawake wanne, wawili watuwazima na wawili wanafunzi wanaofundishwa jinsi ya kupima na kukata vitambaa vya nguo kabla ya kushona.

Watu wanne na wanafunzi wakiwa ndani ya chumba hiki kinachotumika kwa ajili ya kushonea nguo, kwa kutumia mashine za kisasa zijulikanazo kama cherehani.

Wanafunzi wawili wa kiume wakiwa wanaelekezana jambo ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, kwa kutumia kitabu na kompyuta mpakato zilizoko mezani hapo.

Ndani ya maktaba, kuna wanafunzi wawili wa jinsia ya kike wameketi kwa utulivu, wakiwa wanaelekezana vitu mbalimbali kwa kutumia kompyuta mpakato iliyowekwa vizuri juu ya meza.

Ndani ya ukumbi huu mkubwa, kuna makundi mawili ya wanafunzi, wakiwa wanajadiliana vitu mbalimbali, ili kuongezeana uwezo na maarifa katika kazi.

Ndani ya darasa hili lenye mwanga wa kutosha kuna kundi la watu wameketi kwa utulivu, wakiwa wanaeleweshana jinsi ya kutumia programu za kwenye kompyuta mpakato.

Ndani ya darasa hili lenye muundo wa kisasa kuna kundi la wanafunzi waliokaa kwa utulivu, kila mmoja wao akiwa ameshika kitabu na anajisomea.

Ndani ya darasa hili linalotumika kwa ajili ya kufundishia wanafunzi somo aina ya kompyuta. Mwalimu amesimama akipitia kazi za wanafunzi hawa watu wazima kiasi.

Ndani ya darasa hili lililopakwa rangi ya njano, wanafunzi wa rika tofauti wamekaa wakiwa wanaandika yanayofundishwa na mwalimu mbele ya darasa.

Mwanamke mmoja mtu mzima aliyejifunga kanga, ameketi kwa utulivu katika sehemu ya wazi, akitumia kitabu kwa ajili ya kujifunza kusoma na kuandika.

Vijana wanne wa jinsia ya kiume, wamesimama katika eneo la wazi. Wakijifunza kwa vitendo jinsi ya kutengeneza vifaa mbalimbali vya umeme vilivyopo juu ya meza.

Ndani ya darasa lenye mwanga unaopita kupitia madirisha kuna makundi mawili ya wanafunzi, mojawapo wakiwa wamekaa na wengine wamesimama wakiangalia kompyuta mpakato.

Nyuma ya darasa kuna kundi la watu wanafunzi wa kiume, wakiwa wanaendelea na mijadala yao ya kusaidiana, kuelimishana kutumia vifaa vya kisasa.

Kundi la watu wameketi juu ya mkeka katika sehemu ya wazi, wakiwa wana vitabu vya kujisomea kwa umsimamizi wa mwalimu wa kike pembeni yao.

Kundi kubwa la watu walioketi katika sehemu ya njee, sehemu hii imeezekwa vizuri kwa bati nawameketi wakiwa wanajisomea na wengine wanaandika mambo mbalimbali.

Ndani ya ukumbi huu uliojaa viti vingi vya plastiki nyeupe, kuna kundi kubwa la watu wenye rika tofauti wameketi kwa utulivu wakiwa wanasubiri kwa ajili ya kuitwa majina yao.

Katika sehemu ndogo mfano wa darasa watu watatu, wanaume wawili na mwanamke mmoja, wanajadiliana huku mwanamke akiwafundisha jinsi kifaa kidogo alichokishikilia mkononi kinavyofanya kazi.

Ndani ya darasa hili lililopambwa kwa rangi ya njano, kuna wanafunzi vijana wa rika tofauti walioketi. Kila mmoja akiwa ameinama akifanya kazi yake kwa usimamizi wa mwalimu mbele yao.

Ndani ya darasa hili lenye mwanga hafifu, dogo la jioni, kuna wazee wameketi kwa utulivu wengine wakiwa wamevalia barakoa, wakiwa wanamsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao.

Kundi la wanafunzi walioketi darasani wa jinsia ya kike na kiume, watu wazima, vijana, kwa watoto wakiwa wanapiga makofi baada ya kupewa elimu.

Mabinti watatu wameketi katika sehemu ya chumba, wakiwa wanafanya mitihani ya kujipima kwa kutumia penseli na makaratasi meupe.

Mwanafunzi mmoja mtanashati kijana wa kiume, amesimama na kujibu swali lililoulizwa na walimu walioketi kwa utulivu mbele ya darasa.

Mtu mmoja akiwa anaelekeza jambo kwa kutumia vifaa vya kisasa, mbele ya umati ya watu waliovalia nguo nyekundu. Ambao pia ni walemavu.

Kundi la vijana wakiwa wameketi ndani ya darasa huku mmoja wao amesimama akimuelekeza binti jinsi ya kusoma maneno magumu kwenye kitabu.

Ndani ya darasa hili chakavu kuna kundi la wanafunzi watu wazima kwa watoto wamekaa kwa ukimya juu madawati yao, wakiwa wanasikiliza anachofundisha mwalimu aliyesimama mbele.

Mwanafunzi mmoja wa jinsia ya kiume amekaa na anafikiria na kukumbuka yale ambayo mwalimu alikuwa anafundisha ili kuimarisha ujuzi wake.

Katika sehemu ya chumba chenye madirisha makubwa yanayopitisha mwanga wa kutosha kuna kundi la watu ambao ni vijana kwa watoto, wanafunzi wakisubiri kupokea elimu isio rasmi.

Ndani ya darasa kuna kundi la vijana walioketi kwa utulivu mkubwa, huku mwalimu wao wa jinsia ya kiume akiwa amesimama.

Watu wawili wanaume kwa mwanamke wameketi ndani ya darasa kubwa sana, wakionekana kujadiliana vitu mbalimbali kwa kutumia kompyuta na vitabu.

Ndani ya darasa hili kuna vijana walioketi kwa utulivu kila mmoja wao akiwa anaandika na wengine wanachora kupitia karatasi nyeupe zilizopo juu ya meza zao.

Mhitimu wa jinsia ya kiume, akiwa anapokea cheti kwenye mahafali ya kumaliza masomo yake, anacho pewa na mwalimu aliye valia suti.

Mwalimu wa jinsia ya kike aliyevalia mavazi ya kupendeza, amesimama akiwaelekeza wanafunzi wake, vijana wa rika tofauti walioketi.

Ndani ya chumba hiki kikubwa, kinachotumika na wanafunzi kujadiliana au kuwasilisha kazi zao mbalimbali za kielimu.

Ndani ya darasa lisilo rasmi mwanafunzi mmoja wa jinsia ya kike amenyoosha mkono tayari kwa ajili ya kuuliza swali ili kuimarisha uelewa.

Katika sehemu ya nje ya wazi, kuna kundi la wanafunzi vijana, wa jinsia ya kike na kiume, wameketi wakiwa wamejadiliana ili kuongezana maarifa.

Watu wawili mwanafunzi na mwalimu wote wa jinsia wakiume, wameketi katika sehemu ya darasa wakiwa wanasoma biblia na kujifunza ili kuongeza imani.

Katika sehemu ya jengo la kanisa linalotumika kama darasa kwa ajili ya kuwafundisha watu wa rika mbalimbali jinsi ya kusoma maandiko.

Mgahawa huu unaopatikana katika maeneo ya chuo ukiwa na wanafunzi ambao wanajisomea nje ya muda wa masomo, wengine wakiwa wanakula na wengine wakiwa wanatumia kompyuta mpakato.

Ndani ya ukumbi kuna makundi mbalimbali ya watu wazima wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume wakiwa wanaandaa kazi zao kwa ajili ya kuelimishana.

Ndani ya darasa kuna wanawake watatu, kila mmoja wao ameshika penseli, na kwa furaha wanasoma vitabu vilivyowekwa juu ya meza iliyopo mbele yao.

Kundi kubwa la wanafunzi vijana kwa watu wazima wa rika tofauti wameketi wakiwa wanatumia kompyuta mpakato, kwenye darasa kubwa sana kwa akili ya kujisomea.

Mwalimu kijana mmoja amesimama kwa umakini mkubwa anapitia kazi za mwanadada ambaye ni mwanafunzi wake akiwa anamfundisha kwa kutumia kompyuta mpakato.

Ndani ya darasa hili lenye mwaga hafifu kuna wanafunzi watatu wameketi kwa utulivu huku mwalimu wa jinsia ya kike ameinama akiwa anaelekeza mambo mbalimbali.

Ndani ya ukumbi huu mkubwa unaotumika kwa ajili ya kutoa elimu na semina mbalimbali, walemavu watu wazima wameketi kwa utulivu wakiwa wanasikiliza kinachofundishwa.

Ndani ya ukumbi huu unaotumika kama darasa kuna kundi la mabinti wadogo kwa wakubwa wakiwa wanajifunza kushona kwa kutumia: uzi, sindano na kitambaa.

Ndani ya maktaba ndogo kuna wanawake wawili huku mmoja akiwa amevalia miwani anamuelekeza mwenzake jinsi ya kusoma kitabu alichokishikilia mkononi.

Wanawake watatu wameketi katika sehemu ya chumba kinachotumika kama darasa kwa pamoja kila mmoja anafanya mtihani wake kwa kutumia penseli na karatasi.

Wanawake watatu walioketi kwa utulivu na kwa matabasamu makubwa sana. Wanajadiliana vitu mbalimbali vilivyoandikwa juu ya vitabu vilivyopo juu ya meza zao.

Ndani ya darasa linalotumika na wanafunzi kwa ajili ya kujifunza kutumia kompyuta, kuna wanawake watatu wameketi na mwalimu mmoja wa jinsia ya kike akipita kukagua kazi zao.

Mwanamke mmoja aliyevalia nguo nyeusi kwa tabasamu na umakini anachagua kitabu maalumu cha kwenda kusoma, ndani ya maktaba ili kujiongezea maarifa.

Wanafunzi watatu wa chuo, wameketi kwa utulivu mkubwa ndani ya darasa hili. Kila mmoja akiwa anafurahia kwa tabasamu huku wakiwa wanajisomea.

Ndani ya darasa hili mama mmoja kwa furaha kubwa akifurahia na kuandika juu ya ubao kwa kutumia chaki kwa usimamizi ya mwalimu wake pembeni.

Ndani ya chumba hiki kinachotumika kwa ajili ya kujifunzia somo la kompyuta, kuna wanafunzi watu wazima wanaojifunza programu mbalimbali za kutumia kwenye kompyuta.

Mwalimu fundi seremala wa jinsia ya kiume amesimama huku mkononi mwake ameshika daftari, akiwasomea maelekezo wanafunzi wake wanaojifunza kwa vitendo jinsi ya kutengeneza samani.

Kundi dogo la watu wameketi katika sehemu ya nje juu ya mkeka, wakiwa wanamsikiliza mwalimu wa jinsia ya kike aliyesimama pembezoni mwa darasa lililojengwa kwa ukuta.

Huku amebeba mtoto mgongoni, mwanamke huyo anajifunza kusoma maneno yaliyoandikwa juu ya karatasi nyeupe na kubandikwa kwenye ubao.

Mwalimu wa jinsia ya kiume amesimama akiwa anawaelekeza wanafunzi wawili wa jinsia ya kike, jinsi ya kutumia kompyuta mpakato iliyo juu ya meza.

Ndani ya darasa hili lenye mwanga wa kutosha wanafunzi wameketi, wengi wao wakiwa wanapiga makofi ili kumpongeza mwalimu aliyemaliza kuwafundisha.

Katika sehemu ya ukumbi kuna kundi la watu wa jamii ya kiislamu, wakiwa wanafundishana ili kusaidiana kuongeza maarifa katika imani yao.

Ndani ya darasa hili kubwa kuna kundi la wanafunzi watu wazima. Kila mmoja ameketi katika dawati lake akijisomea na kuandika vitu mbalimbali.

Mwanafunzi mtu mzima wa jinsia ya kiume ameketi mbele ya darasa juu ya dawati za mbao, anaandika kwa kutumia penseli juu ya makaratasi meupe.

Ndani ya ukumbi mkubwa sana ama chumba kinachotumika na wanafunzi hawa wa rika tofauti, walioketi kufanyia mitihani yao ya kujipima.

Katika mwendelezo wa utoaji wa elimu kwa watu wazima, mwalimu wa kilimo wa jinsia ya kike amesimama katikati ya shamba akiwa anawafundisha wanafunzi waliopo mbele yake.

Ndani ya darasa dogo lenye rangi ya kijani, mwalimu aliyevalia fulana nyeupe anawafundisha wanafunzi wake walioketi kwa utulivu juu ya viti vya plastiki.

Mwalimu mmoja fundi seremala wa jinsia ya kiume, amesimama akiwa anawasomea maelekezo wanafunzi wake ambao ni watu wazima na watoto, jinsi ya kutengeneza samani.

Wanafunzi watatu wameketi ndani ya darasa ama chumba cha kompyuta, huku mwalimu mmoja amesimama, akiwa anawasimamia na kuwafundisha vitu tofauti.

Ndani ya darasa hili kubwa lenye mwanga kutosha makundi ya watu yaliyokaa tofautitofauti, kundi hili la kwanza wakiwa wanajadiliana vitu vilivyoandikwa kwenye karatasi nyeupe.

Wanawake wawili, mwalimu na mwanafunzi watu mzima akiwa anamuelekeza jinsi ya kusoma maneno magumu anayoyaona kwenye kitabu alichokishikilia.

Mafundi cherehani wawili wa jinsia ya kike kwa pamoja wanashirikiana kumuelekeza na kumfundisha binti mdogo jinsi ya kutumia mashine hii ya kisasa.

Ndani ya chumba hiki kinachotumika kama ofisi, kuna kundi la kina mama walioketi kwa utulivu na wengine wamesimama, waliosimama wakiwa wanawafundisha kuhusiana na vitu mbalimbali.

Ndani ya ukumbi huu mkubwa wenye mwanga hafifu, unaotumika kama darasa la kuwafunzia wanafunzi watu wazima; mwanafunzi mmoja wa jinsia ya kike amenyoosha mkono wake.

Mwanamke mmoja ameketi katika sehemu yenye uwazi, akijifinza kusoma, kutumia kitabu, kilicho wekwa vizuri juu ya dawati lake.

Kundi la kinamama wenye umri mkubwa, wakiwa wamekaa kwa utulivu huku juu ya madawati kukiwa na vitabu kwa ajili ya kujifunza.

Mwalimu mmoja mtu mzima amesimama kwa tabasamu mbele ya darasa akitoa elimu isiyo rasmi ya kufundisha wanafunzi wake jinsi ya kufuma mpira kwa kutumia kamba na mifuko.

Mwanamke mtu mzima ameinama kidogo akiwa anajifunza kuandika maneno kwenye ubao mweusi kwa usimamizi wa mwalimu kijana pembeni.

Kundi la watu wazima waliovalia sare ya rangi ya bluu, wameketi katika uwazi sehemu ya nje, wakiwa wanaangalia wenzao wawili wakiwa wanaandika juu ya ubao wa rangi nyeupe.

Binti wa jinsia ya kike, amesimama katika sehemu ya maktaba, akiwa anajichagulia vitabu, vilivyopangwa vizuri, juu ya rafu za mbao.

Katika sehemu yenye uwazi mkubwa namajani ya rangi ya kijani kibichi kuna wanaume wawili watuwazima walio simama wakijadiliana vitu vilivyoandikwa kwenye kitabu.

Ndani ya ukumbi huu mkubwa sana unaotumika kama darasa, kuna makundi ya wanafunzi walioketi kwa utulivu na ukimya wakijifanyia kazi zao.

Kundi kubwa la watu wazima ikiwemo vijana na wazee wameketi kwa utulivu ndani ya darasa hili dogo wakisubiria mwalimu aingie na kuanza kuwapa elimu.

Wanawake wanne waliovalia mavazi ya kitenge wameketi ndani ya darasa dogo huku mmoja wao akiwasaidia kusoma maneno yaliyoandikwa ubaoni.

Kundi la wanafunzi wa kiume wamekaa kwa utaratibu ndani ya darasa dogo, huku wakiwa wameshikilia vifaa vya kazi kama vile peni.

Wanafunzi watu wazima waliovalia sare wameketi kwa utulivu katika sehemu ya darasa dogo, tayari kwa ajili ya kupokea elimu isiyo rasmi maalum kwa ajili ya watu wazima.

Mwanafunzi wakike amekaa kwa umakini mkubwa mbele ya chumba cha kompyuta, akiwa anatumia programu mbalimbali kwaajili ya kujisaidia kujifunza.

Katika darasa hili majira ya jioni kuna watu wazima walioketi kwa utulivu, wapo hapa kwa ajili ya kujifunza kutoka kwa mwalimu wa jinsia ya kike aliyesimama mbele yao.

Ndani ya ukumbi huu utumikao kama darasa la kisasa, mamia ya wanafunzi wa rika tofauti wameketi wakiwa wanajisomea wenyewe.

Ndani ya darasa hili linalotumika pia kama maktaba, kuna kundi dogo la wanafunzi walioketi kwa utulivu; kwa pamoja wanamsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao.

Katika sehemu yenye uwazi na majani mafupi, yenye rangi ya kijani kibichi, wanaume wawili wanapeana elimu kwa kutumia kitabu, kilicho shikwa mkononi.

Ndani ya ukumbi huu kuna kundi la watu wa dini ya kiislamu, wakiwa wanapeana mafundisho ya dini huku wakimsikiliza mtu aliyesimama katikati yao.

Ndani ya darasa hili lenye mwanga hafifu, kuna kundi la wanafunzi walioketi kwa utulivu, wakubwa kwa wadogo; wakiwa wanasikiliza anachofundisha.

Kundi la watu wazima wakiwemo wakinamama na wakinababa wameketi ndani ya darasa dogo juu ya madawati ya mbao huku wakiwa wameweka madaftari mezani.

Ndani ya darasa hili kuna watu watatu wanaotumia programu mbalimbali zinazopatikana kwenye kompyuta mpakato kwa ajili ya kujifunzia na kuongeza maarifa.

Mwanamke mmoja mtu mzima anamuelekeza binti jinsi ya kusoma na kufuatilia maneno yaliyoandikwa kwa ufasaha kwenye kitabu chake.

Ndani ya darasa hili lenye mwanga hafifu, mwalimu wa jinsia ya kike amesimama akiwa anawaelekeza jambo wanafunzi wake vijana wenye rika sawa.

Mwanamke mmoja wa jamii ya kimasai, amesimama mbele ya ubao mweusi akiwa anajisomea maneno yaliyoandikwa juu ya ubao huo kwa kutumia chaki zenye rangi nyeupe.

Mwanfunzi mmoja wa jinsia ya kiume akiwa anapokea cheti cha kuhitimu mafunzo yake ya watu wazima, kutoka kwa mwalimu wa jinsia ya kiume aliyevalia vazi aina ya suti.

Wanafunzi wawili wa jinsia ya kike, wanatabasamu kwa furaha. Baada ya kupokea masomo kutoka kwa mwalimu wa jinsia ya kiume, aliyesimama pembezo mwa meza.

Mwanamke mmoja mtumzima kwa furaha na bashasha anatumia chaki nyeupe kuandika maneno juu ya ubao mweusi kwa usimamizi wa mwalimu kijana.

Mwanamke mtu mzima mmoja na mwanaume mmoja wameketi kwa utulivu wakiwa wanatoa elimu kwa watu wazima walioketi na wengine wamesimama kandokando yao.

Katika sehemu yenye uwazi ila iliyoezekwa vizuri kwa bati na chuma, kuna kundi la wanafunzi wakiwa wanafanya mitihani ya kujipima juu ya madawati.

Mwalimu wa kike wa somo la kilimo amesimama katikati ya shamba lililojaa mimea ya rangi ya kijani kibichi akiwa anawafundisha wanafunzi waliosimama mbele yake.

mtu mzima ameketi kwa utulivu mbele ya darasa huku wanafunzi wengine wakiwa nyuma kwa ufasaha na utulivu anatumia penseli kuandika maneno.

Mwana mama wa jamii ya kimaasai amesimama mbele ya darasa akiwa anasoma maneno yaliyoandikwa vizuri juu ya ubao mweusi.

Mwalimu mmoja mtu mzima akiwa katika sehemu ya darasa amekaa kikao na wanafunzi wake vijana, akiwa anawaelekeza jambo kwa ukaribu mkubwa.

Binti mmoja mdogo amevalia nguo nyekundu ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, kwa furaha anaonyesha kitabu na daftari analotumia kujisomea.

Kundi dogo la wanaume ambao ni wanafunzi, kwa usimamizi wa mwalimu wanaandaa kazi yao itakayoenda kuwasilishwa mbele ya darasa kwa kutumia karatasi nyeupe.

Ndani ya darasa Kuna kundi dogo la vijana wa jinsia ya kiume ,wa rika tofauti wakiwa wanajisomea na kujadiliana kwa kutumia kifaa cha kisasa.

Ndani ya sehemu ya chumba kilichopakwa rangi ya kupendeza, kuna kundi la vijana wakiwa wanajisomea na kujadiliana ili kuongezeana maarifa kwenye masomo yao.

Ndani ya darasa hili kuna kundi la wanafunzi wa jinsia ya kike na kiume watuwazima, wameketi kwa utulivu, kila mmoja wao akiwa anajisomea vitabu vilivyopo juu ya meza.

Mwalimu wa jinsia ya kike, mtu mzima, anawafundisha wanafunzi wake; jinsi ya kutumia programu, mbalimbali, zinazopatikana kwenye kompyuta mpakato.

Vijana wa kiume wamesimama ndani ya darasa linalotumika kutoa mafunzo ya vitendo kwa ajili ya kuwaandaa kwa ajili ya kazi za kiufundi.

Katika ukumbi mkubwa unaotumika kwaajili ya kutoa elimu kwa watu wazima wenye shida za ulemavu, umepambwa vizuri na kuna watu wanaomsikiliza mwalimu aliyesimama mbele.

Mwalimu wa jinsia ya kike anapitia kazi ya wanafunzi wake ambao anawafundisha jinsi ya kutumia kompyuta zenye rangi nyeusi.

Wanawake watatu; wawili watu wazima sana na mmoja bado binti mdogo, wanajadiliana mbele ya ubao mweusi darasani; ulioandikwa kwa chaki nyeupe.

Muhitimu wa jinsia ya kiume kijana mdogo akiwa anapokea cheti cha kuhitimu masomo yake kutoka kwa mwalimu katika sherehe za kuhitimu iitwayo mahafali.

Ndani ya darasa dogo lililo pakwa rangi za kupendeza yenye rangi ya njano mwalimu amesimama, huku wanafunzi wameketi kwa utulivu baada ya kupokea elimu isiyo rasmi.

Ndani ya chumba hiki kidogo chenye mwanga unaotosha, kundi la watu waliosimama na wengine wamekaa wanatumia kompyuta mpakato kujiongezea ujuzi.

Katika ukumbi wa sehemu ya wazi unaotumika kwa ajili ya chakula na mapumziko, kuna wanafunzi walioketi wakiwa wanaendelea kujadiliana na kujisomea kupitia kompyuta mpakato.

Wahitimu wa masomo ya watu wazima waliovalia majoho yenye rangi nyeusi na kupendeza sana, wamesimama kwa ajili ya picha.

Watu wawili mmoja wa jinsia ya kike na mwingine wa kiume kwa pamoja wanawafundisha watu waliosimama mbele yao, ndani ya chumba kimoja kikubwa kinachotumika kama darasa.

Katika chumba hichi kinachotumika na watu wa jamii ya Kiislamu kwa pamoja wameketi wakizunguka meza wakipeana elimu kwa ajili ya kuimarisha imani zao.

Ndani ya sehemu ya darasa kuna kundi la wanafunzi vijana wa rika tofauti, kwa makini wakimsikiliza mwalimu wa kike aliyeketi akiwa anatumia kompyuta.

Kundi la wanafunzi wa jinsia ya kike wasichana wadogo na wakubwa kiasi, wameketi katika sehemu ya darasa wakiwa wanasikiliza kile ambacho mwalimu anafundisha mbele yao.

Katika muedelezo wa utoaji elimu kwa watu wazima, mwalimu wa jinsia ya kiume anawasimamia na kuwafundisha wanafunzi watu wazima, walioketi kwa utuivu juu ya madawati yao.

Ndani ya darasa kuna wanafunzi vijana wawili, wakiwa wanaandaa mawasilisho ya kazi zao, kwa kutumia karatasi jeupe waliolibandika ubaoni.

Kundi kubwa la wanafunzi wa rika tofauti wa jinsia ya kike na kiume, wengi wao wakiwa wanapiga makofi baada ya kupokea elimu isiyo rasmi na mwalimu.

Ndani ya darasa hili mwanaume mmoja aliyevalia miwani, amekaa pembezoni na mbele ya wanafunzi wengine. Wakiwa wanapokea elimu isiyo rasmi kwa watu wazima.

Binti mmoja aliyevalia nguo nyeusi amesimama katika sehemu ya maktaba yenye rafu za mbao zilizopangwa vizuri vitabu vya kujisomea kwaajili ya kujiongezea maarifa.

Ndani ya darasa hili dogo likiwa na mwanga wa kutosha, watu wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume, wameketi wakiwa wanajisomea kwa kutumia vitabu vilivyopo juu ya meza zao.

Ndani ya darasa hili kubwa likiwa na wanafunzi watu wazima wa rika tofauti, wameketi kwa utulivu juu ya madawati wakiwa wanafanya mitihani ya kujipima.

Ndani ya ukumbi huu ama chumba chenye mwanga wa kutosha kuna watu walioketi kwa makundi wakiwa wanaandaa kazi zao na kujadiliana ili kuongezeana maarifa.

Ndani ya darasa hili liliyopambwa kwa rangi ya bluu kuna kundi la wanafunzi walioketi na wengine wamesimama, kwa pamoja wakijadiliana kuhusu mambo mbalimbali ili kuongezeana maarifa.

Kundi la watu watano wamesimama mbele ya ukumbi uliopakwa rangi ya kupendeza, kila mmoja wao ameshikilia karatasi ambayo ni cheti cha kuhitimu mikononi mwake akiwa na majivuno.

Mwalimu wa jinsia ya kiume akiwa anatoa elimu isiyo rasmi ya jinsi ya kutengeneza mpira wa asili wa mifuko kwa kutumia kamba na vifaa vingine alivyovishika.

Mwalimu anafundisha kwa sauti huku ameshikilia kitabu mkononi na wanafunzi wake wanafuatilia kwa kutumia vitabu vyao vilivyowekwa vizuri mezani.

Ndani ya maktaba yenye utulivu mwanaume mmoja mtu mzima ameketi kwa utulivu akiwa anasoma vitabu ili kujiongezea maarifa.

Ndani ya darasa ama ukumbi mkubwa wenye mwanga hafifu. Kuna kundi kubwa la wanafunzi wa jinsia ya kike na kiume. Huku mmoja akiwa amenyoosha mkono.

Wakina mama waliobebelea watoto wao, wakiwa wanamsikiliza mtu wa huduma ya afya aliyesimama mbele yao akiwafundisha kuhusu afya ya mtoto na malezi.

Watu wawili akiwemo mwanamke na mwanaume wameketi katika sehemu yenye ukumbi mkubwa, kwa pamoja wakiwa wanafundishana maswala mbalimbali ili kuongezeana maarifa.

Wanafunzi watu wazima wa jinsia ya kiume wameketi kwa utulivu ndani ya darasa dogo, kila mmoja akiwa ameinama akiandika kwa kutumia peni za wino.

Ndani ya ukumbi huu kuna makundi mawili ya wanafunzi walioketi kwa utulivu. Kwa pamoja wakiwa wanaelimishana na kubadilishana mawazo mbalimbali ili kuongezeana maarifa.

Wanawake wawili watu wazima na msichana mmoja, wameketi juu ya viti vya plastiki vyenye rangi ya bluu ndani ya darasa lililo na ubao mweusi.

Ndani ya chumba hiki kinachotumika kama darasa kuna kundi la watu wazima vijana na watoto wameketi kwa pamoja wanamsikiliza mtu aliyekaa mbele yao.

Mwalimu mmoja mzee ameinama akiwa anafundisha wanafunzi wake vijana wawili waliosimama kandokado yake, pembezoni mwa meza.

Ndani ya darasa hili lenye mwanga hafifu, kuna kundi la vijana waliosimama na wengine wameketi wakijisomea kwa kutumia kompyuta mpakato iliyowekwa juu ya meza.

Chumba hiki kilichopambwa kwa rangi za bluu na nyeupe, kikitumika kama darasa kwa ajili ya vijana kujifunza jinsi ya kutumia programu za kompyuta.

Ndani ya kituo kinachotumika kwaajili ya kufunzia wanafunzi vijana jinsi ya kutumia kompyuta, kuna watu wachache wameketi na wengine wamesimama.

Ndani ya darasa hili dogo vijana wadogo kwa wakubwa wamekaa kwa utulivu juu ya madawati ya mbao wakiwa wanamsikiliza mwalimu anayetoa elimu isiyo rasmi aliyesimama mbele yao.

Wanawake wawili waliopishana umri mmoja mtu mzima sana na mwingine bado binti mdogo, wameketi ndani ya maktaba wakiwa wanaelekezana na kujisomea kupitia vitabu.

Ndani ya ukumbi wanaume wawili wanaandaa uwasilishaji wa kazi yao kwa kutumia karatasi jeupe na majani ya rangi ya kijani kibichi.

Katika mwendelezo wa utoaji elimu kwa watu wazima, mwalimu huyu alisimama ndani ya darasa, akiwa anamwelekeza jambo mwanafunzi aliyeketi.

Ndani ya darasa hili kubwa, lililojengwa kwa matofali ya kuchoma, kuna kundi la watu wameketi na wengine wamesimama wakiwa wanawaelekeza.

Ndani ya darasa hili ambalo halijakamilika vizuri kuna makundi mawili ya wanafunzi walioketi wakiwa wanajadiliana kwaajili ya kuongezeana maarifa na uwezo wao ndani ya darasa.

Kundi la kinamama waliobeba watoto wao wameketi kwa utulivu ndani ya ukumbi mkubwa wenye mwanga wa kutosha, kwa pamoja wanamsikiliza mtoa huduma wa afya akiwa amesimama mbele yao.

Katika sehemu ya chumba, kuna kundi dogo la watu wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume, wamekalia viti vya plastiki vyenye rangi ya bluu; wakielimishana.

Wanafunzi wanne wa jinsia ya kike mabinti wadogo, wakiwa wameshikilia vitabu vilivyochorwa ramani ya Afrika, zilizopakwa rangi nzuri kwa ajili ya kuwaelimisha.

Mwanamama mmoja wa jamii ya kimasai kwa furaha amesimama mbele ya ubao mweusi, akiwa anasoma maneno machache yaliyoandikwa vizuri kwa kutumia chaki nyeupe kwa furaha.

Kwa furaha kubwa na majivuno, mwanamke huyu ameshikilia cheti cha kuhitimu ambapo aliwekeza nguvu, maarifa na bidii na kufanikiwa kujisomea.

Mwalimu wa somo la kompyuta akiwa anawafundisha wanafunzi wake wawili jinsi ya kutumia programu mbalimbali zinazopatikana ndani ya kompyuta.

Katika muendelezo wa utoaji wa elimu kwa watu wazima, kuna kundi la watu (vijana kwa wazee) wamekusanyika ndani ya darasa chakavu kwa ajili ya kujisomea.

Katika muendelezo wa utoaji wa elimu isiyo rasmi kwa watu wazima mwalimu wa jinsia ya kiume, amesimama katikati ya kundi la wanafunzi wakina mama wa jinsia ya kike.

Watu wawili vijana wa kiume wameketi kwa utulivu wakiwa wanajadiliana mambo wanayoyasoma kwenye kitabu kilichokua kwa utulivu juu ya dawati.

Katika sehemu ya chumba kuna watu wachache ikiwemo kijana mmoja mtanashati aliyesimama akiwa anamuelekeza kitu mwanamke huyu.

Ndani ya darasa hili dogo lililopambwa kwa kuta zenye rangi ya bluu, kuna kundi la vijana wa kike na wa kiume wanaojadiliana masomo yao kwa furaha kubwa.

Darasa lililopambwa kwa rangi ya njano, lina wanafunzi vijana walioketi kwautulivu juu ya viti vya mbao wakiwa wanajisomea.

Ndani ya chumba kinachotumika kwa ajili ya kujisomea na kujifunza, mwalimu ameinama akiwa anafundisha wanafunzi wake vijana wawili kando kando ya meza.

Kundi la vijana wasomi waliopendeza wamekaa ndani ya darasa dogo liliopakwa rangi nzuri, kwa pamoja wanajadiliana maswala mbalimbali ili kuongezeana maarifa.

Mwanafunzi mmoja kasimama imara mbele ya wenzake waliyosimama nyuma na kwa usikivu mkubwa wanamsikiliza mwalimu akiwa anafundisha jambo.

Ndani ya ukumbi mkubwa ambapo kuna wanafunzi watu wazima wakipeana elimu isiyo rasmi kwa kujadiliana kuhusu mambo mbalimbali ndani ya jamii inayowazunguka.

Ndani ya darasa hili chakavu dogo, kuna kundi la kina mama wanne waliovalia mavazi ya kuvutia sana watatu wakiwa wanamsikiliza mwenzao mmoja anaewafundisha lugha ya kiingereza.

Ndani ya darasa hili kuna wanafunzi watu wazima wa jinsia ya kike na kiume, kwa pamoja wameketi kwa utulivu wakiwa wanajisomea kwa kutumia kompyuta mpakato.

Ndani ya darasa hili dogo, kuna kundi la wanafunzi watu wazima wameketi kwa utulivu, kwa pamoja wanasubiri mwalimu aingie.

Wanafunzi watu wazima wawili wa jinsia ya kiume wakiwa wanatayarisha kazi yao vizuri juu ya makaratasi meupe, na kwa kutumia majani ya rangi ya kijani.

Ndani ya darasa hili ambalo pia hutumika kama maktaba kuna wanafunzi wameketi kwa utulivu wa kisikiliza mwalimu wa kiume, akiwa na wasomea na kuwaelezea yaliyoandikwa kwenye kitabu.

Mwanamke mmoja mtu mzima kiasi ameketi kwa utulivu ndani ya darasa, huku anatumia penseli kuandika maneno mbalimbali juu ya daftari.

Mwalimu mmoja, kiongozi na mtu mzima, ameinama akiwa anaandika, kwa kutumia, kalamu ya wino mwingi juu ya karatasi, ili kuelekeza wanafunzi waliomzunguka.

Kundi la wanafunzi vijana waliovalia mavazi ya kupendeza, wameketi kwa mduara, wakijadiliana na kupanga jinsi ya kuwasilisha kazi yao.

Wakina mama wengi waliovalia kofia na akina baba wakiwa ndani ya darasa dogo, wengi wao wakiwa wameketi kwa utulivu na wengine wanapiga soga.

Mwalimu wajinsia ya kiume anawafundisha wanafunzi wake wenye rika tofautitofauti jinsi yakutumi kompyuta yenye rangi nyeusi iliyo wekwa vizuri juu ya meza.

Katika mwendelezo wa utoaji elimu kwa watu wazima, kundi la watu wakubwa wameketi katika sehemu ya wazi chini ya vivuli vya miti vya rangi ya kijani kibichi.

Ndani ya darasa dogo lililopakwa rangi ya kijani kuna kundi la watu wazima wakipokea elimu isiyorasmi kutoka kwa mwalimu wa jinsia ya kiume aliyesimama mbele.

Ndani ya darasa hili iliyopakwa rangi ya njano, kuna wanafunzi walioketi kwa utulivu wakisubiri mwalimu aliyesimama apite na kukagua kazi zao.

Ndani ya darasa hili maalumu kwa ajili ya kutoa elimu kwa watu wazima, kuna kundi la watu wa rika tofauti, wanawake kwa wanaume.

Ndani ya darasa hili dogo lililopakwa rangi za njano, kundi la wanafunzi vijana wenye rika sawa wameketi kwa utulivu, kwa pamoja wanamsikiliza mwalimu aliyesimama mbele.

Ndani ya darasa dogo lenye mwanga wa kutosha kuna kundi la vijana wenye lika sawa, wengine wamesimama na wengine wameketi kwa pamoja wanajifunza kutumia programu za kompyuta.

Ndani ya ukumbi ama darasa kuna makundi mawili ya wanafunzi, vijana kwa watoto wameketi kwa utulivu wakijadiliana na kufundishana vitu kadha wa kadha.

Mwanaume mmoja mwalimu ameinama akiwa anafundisha kwa kuandika, wanafunzi wake vijana wawili waliosimama pembezoni mwa meza.

Kundi la watu wazima waliohitimu masomo yao wakiwa wamevalia majoho na kupokea cheti kutoka kwa mkufunzi wa jinsia ya kiume.

Wanafunzi wa masomo ya kilimo wamekaa juu ya viti vya plastiki, pembezoni mwa shamba la mahindi. Wakisikiliza mwalimu anayewafundisha kwa vitendo mbele yao.

Ndani ya darasa hili ambapo kuna wanafunzi wa rika tofauti wa jinsia ya kike, wakiwa wanajifunza jinsi ya kushona kwa kutumia sindano za mkono.

Kundi la wakina mama, wameketi na watoto wao ndani ya hema lililojengwa vizuri, kwa pamoja wanamsikiliza mtoa huduma wa afya anayewapa elimu kwa ajili ya malezi.

Ndani ya chumba kikubwa sana chenye mwanga wa kutosha, mwalimu wa jinsia ya kiume amesimama akiwafundisha vijana wenye rika sawa waliosimama wakiwa wanamsikiliza.

Katika sehemu ya chumba, kuna kundi dogo sana la wanafunzi wanne kwa pamoja wanamsikiliza mwalimu mtu mzima mmoja anayeandika kwa kutumia kalamu yenye wino mwingi.

Mwalimu wa jinsia ya kike amesimama katikati ya wanafunzi watatu wa jinsia ya kiume anaowafundisha jinsi ya kutumia kompyuta mpakato iliyo juu ya meza.

Wanawake watatu ambao ni wanafunzi wa elimu isiyo rasmi ya watu wazima kila mmoja akiwa ameshikilia penseli wameketi wakiwa wanafundishana kuandika.

Kundi kubwa sana la watu wazima vijana na watoto wameketi katika sehemu ya uwazi wakiwa wanamsikiliza mtu mmoja ambae ni mwalimu amesimama katikati yao.

Ndani ya darasa kubwa sana lililopangika kwa mpamgilio wa kisasa kuna kundi la wanafunzi wa jinsia ya kike na kiume wakiwa wameketi wakifanya mtihani.

Ndani ya darasa hili lenye mwanga wa kutosha, kuna wanafunzi wa jinsia ya kike watatu walioketi huku mwalimu mwanamke akiwa anapita na kukagua kazi zao zinazofanyika kwenye kompyuta.

Mwalimu mmoja anaetoa elimu isio rasmi kwa watu wazima wakiwa ndani ya chumba cha kujisomea kompyuta, anawaelekeza wanafunzi hawa walioketi kwa utulivu na usikivu.

Binti mmoja mwanafunzi wa jinsia ya kike amenyoosha mkono mbele ya wenzake walioketi ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha.

Ndani ya chumba hili kinachotumika na wanafunzi wa rika tofauti kwa ajili ya kujifunza kutumia tarakirishi zilizopangwa vizuri kwa mstari juu ya meza.

Katika ukumbi wa kanisa kuna kundi la wanafunzi, watoto, vijana pamoja na watu wazima huku mwalimu akitembea katikati yao akifundisha kwa sauti.

Wanawake wawili wanafunzi watu wazima, kwa pamoja wanamsikiliza mwalimu wao wa jinsia ya kiume; aliyeketi akiwa anawafundisha jinsi ya kutumia programu za kompyuta.

Wanafunzi vijana watatu wamejitenga katika sehemu ya chumba wakiwa wanajadiliana na kuandika vitu mbalimbali ili kuongezeana maarifa.

Ndani ya darasa hili kubwa na la kisasa sana, kundi la wanafunzi wameketi kwa utulivu mkubwa wakiwa wanajisomea kwa utulivu.

Kundi la watu wachache wameketi katika sehemu ya nje, wamekalia mkeka wengine wameshikilia madaftari, wakiandika wanachofundishwa na mwalimu wa kike.

Mwalimu ambaye ufanyaji kazi wake ni kutoa elimu isiyo rasmi kwa watu wazima ambao hawakubahatika kusoma, anawafundisha kina mama hawa waliokaa kwa mduara ndani ya darasa dogo.

Kundi kubwa la watu wameketi kwa utulivu juu ya viti vya plastiki katika sehemu ya wazi, kwa pamoja wakiwa wanasikiliza kile ambacho wanafundishwa.

Ndani ya ukumbi huu wenye mwanga wa kutosha unaotumika kama maabara, kundi la wanafunzi wa jinsia ya kike na kiume wameketi kwa utulivu wakimsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao.

Mwalimu mmoja wa jinsia ya kiume aliyevalia nguo nyeusi, amesimama mbele ya darasa la wanafunzi vijana kwa watoto akiwa anawapa elimu isiyo rasmi.

Ndani ya darasa hili lenye mwanga wa kutosha, kuna wanafunzi walioketi kwa utulivu, kwa pamoja wanasikiliza kile ambacho anafundisha mwalimu aliyesimama mbele ya ubao.

Ndani ya darasa safi lililopakwa rangi ya kupendeza kuna kundi la wanafunzi watu wazima, kila mmoja akiwa amejihinamia akifanya kazi kwa kutumia vifaa vilivyopo mezani.

Ndani ya darasa hili kuna wanafunzi watu wazima watatu; wawili wa jinsia ya kike na mmoja wa kiume, wakiwa wanajisomea kwa kutumia kompyuta mpakato.

Mwalimu mmoja anayetoa elimu kwa watu wazima, amesimama mbele ya darasa linalotumika kama maabara. Huku wanafunzi wa rika tofauti wameketi kwa utulivu wakisikiliza.

Ndani ya sehemu ya chumba kuna kundi la wanafunzi watatu wakiwa wanajadiliana masomo yao ili kusaidiana kuongezeana ujuzi.

Wanafunzi watatu, wawili wa jinsia ya kike na mmoja wa jinsia ya kiume, wameketi huku mwalimu wa jinsia ya kike amesimama akiwa anawaelekeza vitu mbalimbali.

Ndani ya ukumbi huu mkubwa, kuna kundi la wanafunzi vijana wa jinsia ya kike na kiume, wameketi kwa utulivu juu ya madawati ya mbao na nyuma yao mwalimu wa jinsia ya kiume amesimama.

Katika sehemu ya chumba hiki ambacho kina watu watatu, wanawake wawili na mwanamume mmoja anayewafundisha jinsi ya kutumia kompyuta mpakato.

Nyuma kabisa ya darasa kuna wanafunzi wa kiume walioketi kwa utulivu, wakiwa wanajadiliana kwa kutumia kifaa kidogo kilichoshikwa na mwanafunzi mmojawapo.

Wanafunzi watatu wanajifunza jinsi ya kutumia kompyuta, ndani ya darasa lililopakwa rangi ya kupendeza, kwa pamoja wameketi kwa utulivu kila mmoja akitumia kompyuta yake.

Wanawake watatu wameketi kwa utulivu katika sehemu ya darasa, linalotumika kufunzia kompyuta, huku mwalimu wa jinsia ya kike amesimama akiwa anawasimamia.

Mwanafunzi wa jinsia ya kike, amesimama katikati ya darasa huku mkononi mwake ameshikilia kompyuta mpakato akiwa anajisomea.

Ndani ya darasa kubwa la kisasa sana kuna kundi la wanafunzi walioketi kwa utulivu wakiwa wanapokea elimu isiyo rasmi ambayo ni maalumu kwa ajili ya watu wazima.

Ndani ya ukumbi huu uliojaa viti vya plastiki vyenye rangi nyeupe na mkeka, kundi la watu wazima wameketi kwa utulivu wakiwa wanasikiliza maelekezo na kupewa elimu.

Kundi la watu wazima na watoto wamo ndani ya darasa wakiwa wanapatiwa elimu isiyo rasmi ya watu wazima ya jinsi ya kutumia sindano kushona vitambaa.

Fundi seremara mmoja wa jinsia ya kiume amesimama akiwa anawasomea maelekezo, wanafunzi vijana kwa watoto jinsi ya kutengeneza samani mbalimbali za mbao.

Ndani ya chumba hiki kinachofanana na ofisi, kuna walimu watatu wa elimu ya watu wazima wanaandaa vitu vya kwenda kufundishia wanafunzi.

Kundi kubwa sana la wanafunzi wameketi juu ya madawati ya mbao katika sehemu ya uwazi iliyoezekwa kwa bati, kila mmoja akiwa anajisomea na kufanya kazi zake.

Mwalimu wa jinsia ya kiume ambae hutoa elimu ya watu wazima, amesimama mbele ya darasa ambamo wanafunzi wengi wameketi kwa utulivu.

Ndani ya darasa hili linalotumika pia kama maktaba, wanafunzi vijana na watoto wameketi kwa utulivu wakiwa wanapokea mafunzo kutoka kwa mwalimu aliyesimama mbele yao.

Ndani ya darasa hili lenye madirisha makubwa kuna watu wazima wamekusanyika kutoka kwenye jamii moja, ili kupokea ongezeko la maarifa kutoka kwa mwalimu.

Mwalimu anayetoa elimu isiyo rasmi kwa watu wazima kasimama akiwa anamuelekeza mwanafunzi mmoja jinsi ya kusoma maneno yaliyoandikwa juu ya karatasi nyeupe.

Katika sehemu wa ukumbi mkubwa kiasi kuna makundi mawili ya wanafunzi wakubwa, vijana, kwa watoto, wakiwa wanajadiliana vitu mbalimbali ili kuongezeana maarifa.

Ndani ya sehemu ya chumba kinachotumika kama darasa ,mwalimu mmoja mtu mzima anawaelekeza vijana wanafunzi, waliopishana umri kuhusu vitu mbalimbali.

Katika sehemu ya chumba kuna kundi dogo la wanafunzi wa rika tofauti kabisa. Wanamsikiliza mtu mmoja ambaye ni mwalimu akiwa anawaelekeza mezani.

Wanafunzi wa masomo ya kilimo, vijana waliovalia barakoa na kuketi juu ya viti vya plastiki, kwa pamoja wanamsikiliza mwalimu katika shamba la mahindi.

Watu wawili wanaume waliovalia nguo nyeusi wameketi katika sehemu ya chumba wakitafakari yaliyoandikwa kwenye kitabu kikubwa kilichopo juu ya meza.

Katika sehemu yenye uwazi, mwanamke huyu ameketi akiwa anajifunza jinsi ya kusoma vitu vilivyoandikwa juu ya kitabu kilichopo juu ya kitabu.

Katika darasa hili lenye mwanga wa kutosha, kuna kundi la wanafunzi wa jinsia ya kiume watatu wameketi kwa utulivu wakimsikiliza mwalimu aliyesimama katikati yao.

Katika sehemu ya chumba chenye mwanga wa kutosha, kuna kundi la watu wazima, wakiwa wanafundishwa mambo mbalimbali na vijana waliosimama kwa ajili ya kuwaelimisha.

Vijana wawili wapo ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, wakiwa wanafundishana na kujadiliana kupitia kitabu na kompyuta mpakato juu ya meza.

Ndani ya darasa lililopakwa rangi ya njano safi, watu wazima ambao ni wanafunzi wanaopokea elimu isiyo rasmi, wameketi kwa utulivu na usikivu wakiwa wanaandika wanayofundishwa.

Mwanamama mmoja wa jamii ya kimasai amesimama kwa furaha mbele ya ubao mweusi ulionandikwa maneno mbalimbali, akiwa anawafundisha wenzake jinsi ya kusoma.

Ndani ya darasa hili, mwanafunzi mmoja amesimama baada ya mwalimu kuuliza swali na amesimama akiwa analijibu swali hilo kwa ukakamavu na kwa kujiamini sana.

Kundi la kinamama, wakina baba na vijana. Wameketi kwa utulivu ndani ya darasa, kwa furaha wanasubiria mwalimu aingie na kuanza kuwafundisha.

Katika ukumbi wa darasa, wanafunzi wa jinsia ya kike na kiume wameketi juu ya madawati huku mwalimu wao akiwa amesimama kwa utulivu nyuma yao.

Wanafunzi waliohitimu masomo yao wakiwa wamevalia majoho yenye rangi nyeusi kusherehekea kuweza kupata elimu itakayowasaidia maishani.

Kundi la watu wazima wameketi juu ya mkeka katika sehemu ya wazi wakiwa wanamsikiliza mwalimu wa jinsia ya kike aliyesimama pembezoni mwa darasa.

Katika sehemu ya darasa iliyojengwa vizuri kwa kutumia matofari ya kuchoma mwalimu wa jinsia ya kiume, amesimama akiwa anaelekeza wanafunzi walioketi kwa utulivu.

Watu wazima wa jinsia ya kiume wamekusanyika ndani ya chumba, wakiwa wanafundishana jinsi ya kufanya mazoezi kwa kumitumia kucheza muziki.

Ndani ya darasa hili lenye kuta chakavu kiasi, mwalimu wa jinsia ya kiume amesimama mbele ya kundi la wanafunzi wa rika tofauti waliovalia barakoa.

Kundi kubwa sana na wanafunzi wameketi katika sehemu yenye uwazi ila juu imezekwa na bati. Wamekaa wakiwa wanafanya mitihani yao kwa utulivu mkubwa.

Wanafunzi wa elimu ya kilimo wameketi pembezoni mwa shamba la mahindi lenye majani ya rangi ya kijani kibichi, huku mwalimu akiendelea kuwapa elimu watu wazima hao.

Wanafunzi watatu wa jinsia ya kike wameketi kwa utulivu katika sehemu ndogo ya ukumbi wakiwa wanasikiliza wanachoelekezwa kwa ajili ya kuongezea maarifa na ujuzi

Ndani ya ukumbi huu mkubwa unaotumika kuwasilisha kazi mbalimbali za kielimu, kwa ajili ya kuongeza maarifa. Kuna makundi ya wanafunzi watu wazima.

Ndani ya darasa zuri lenye mwanga wa kutosha, mkufunzi wa jinsia ya kke amesimama mbele ya kundi la vijana walioketi kwa utulivu wakisikiliza wanachofundishwa.

Ndani ya darasa hili kuna kundi dogo la watu walioketi juu ya viti vya plastiki vyenye rangi ya bluu, wanajisomea na kujadiliana vitu mbalimbali.

Wanawake watatu wameketi ndani ya darasa dogo, wakiwa wanafundishana kuandika kwa kutumia penseli walizoshika mkononi.

Mwalimu aliyejitolea kutoa elimu isiyo rasmi kwa wanafunzi watu wazima, amesimama akimuelekeza kusoma kijana mmoja aliyeketi.

Kundi la watu wengi wameketi katika sehemu ya nje wakisikiliza anachofundisha mtu mmoja aliyesimama katikati yao.

Watu hawa watatu wa jinsia ya kiume wamesimama huku mmoja ameinama kidogo ambaye ni mwalimu akiwa anaandika juu ya makaratasi meupe ili kuwafundisha wanafunzi wake.

Kundi kubwa sana la watu wakubwa kwa vijana wameketi kwa utulivu juu ya viti katika sehemu ya wazi, wakiwa wanamsikiliza mwalimu aliyesimama katikati.

Ndani ya darasa hili, kuna kundi la kina mama walio valia sare za kupendeza za nguo za vitenge, huku mmoja wao akiwa amesimama ubaoni.

Watu watatu vijana, wawili wa jinsia ya kike na mmoja wa kiume hawa ni wanafunzi wa elimu ya watu wazima na kwa pamoja wanajadiliana vitu mbalimbali.

Ndani ya chumba kikubwa kinachotumika kama darasa kuna kundi la wanafunzi wa kike walioketi kwa utulivu kila mmoja akijifanyia mtihani kwa kutumia kalamu na karatasi.

Katika mwendelezo wa utoaji elimu kwa watu wazima mwalimu mmoja wa jinsia ya kiume amesimama katikati ya kundi la wanawake akiwa anawakumbusha alichofundisha.

Mwanafunzi kijana wa jinsia ya kike, amesimama katikati ya ukumbi mkubwa unaotumika kama darasa, huku mkononi mwake ameshikilia kompyuta mpakato inayomsaidia kujifunza.

Kwa ukaribu mkubwa mwalimu anayehusika na utoaji wa elimu kwa watu wazima, anakagua kazi za wanafunzi wake walioketi ndani ya chumba hicho.

Ndani ya darasa linalofundisha jinsi ya kutumia kompyuta zenye rangi nyeupe. Kuna kundi la wanafunzi watu wazima wanaoendelea kujifunza kwa utulivu.

Ndani ya chumba kuna watu watatu ikiwemo wanawake wawili na mwanaume mmoja, wakijisomea na kujadiliana vitu mbalimbali.

Ndani ya ukumbi huu wenye mwanga wa kutosha kuna makundi mawili ya wanafunzi wakiwa wanajadiliana vitu mbalimbali ili kusaidiana na kuongezeana uwezo na maarifa.

Wanafunzi watatu wameketi katika sehemu yenye uwazi mkubwa, sehemu ya nje wakiwa wanajadiliana kwa kutumia vifaa vya kisasa na vitabu vilivyopo juu ya meza.

Kundi la kina mama wameketi kwa duara wakimsikiliza mwalimu wa kiume aliyesimama katikati yao akiwa anawafundisha.

Vijana watatu wamekaa kwa utulivu wakiwa wanasikilizana wanachofundishana ili kuongezeana maarifa na uwezo kwenye masomo.

Binti mdogo alievalia nguo nyekundu, ameketi katikati ya ukumbi unaotumika kwa ajili ya kujisomea. Huku juu ya dawati lake kukiwa na kitabu pamoja na daftari.

Ndani ya darasa hili kubwa sana kundi la wanafunzi ukatuwazima wa jinsia ya kike na kiume na vijana wameketi kwa mpangilio unaopendeza wakiwa wanafundishwa.

Mwanafunzi mtu mzima kidogo, mchapakazi sana amekaa kwa utulivu mkubwa akiwa anajifunza kuandika vitu mbalimbali kutoka kwenye kitabu kupeleka kwenye daftari.

Mwalimu anayehusika nautoaji elimu kwa watu wazima mwenye jinsia ya kuime amesimama katikati ya kundi dogo la kinamama waliokaa kwa mduara.

Ndani ya darasa hili lisilo rasmi, kundi la wanafunzi vijana wamekusanyika wakifundishana kuchora juu ya makaratasi yaliyopangwa vizuri juu ya madawati yao.

Ndani ya darasa hili chakavu linaloonekana ni mazingira ya kijijini, mwalimu wa jinsi ya kiume anatoa elimu kwa watu wazima na vijana walioketi kwa utulivu ndani yake.

Wakina mama sita wamekalia madawati ndani ya darasa wakiwa wanasikiliza wanachofundishwa, huku juu ya madawati hayo kukiwa na vitabu.

Kwenye darasa, lenye mwanga wa kutosha. Linalotumika kutoa elimu kwa watu wazima. Kuna kundi la watu, walioketi kwa utulivu, wakiwa wanasikiliza kwa tabasamu wanachofundishwa.

Wanafunzi hawa watu wazima wanapokea elimu isiyo rasmi, wameketi juu ya madawati ndani ya darasa, wakiwa wanaandika na kufanya mitihani yao kwa kutumia kalamu na makaratasi.

Katika mwendelezo wa utoaji elimu kwa watu wazima, mwalimu huyu yupo tayari kuanza kuwafundisha wanafunzi wake; walioketi ndani ya darasa hili kubwa.

Ndani ya ukumbi huu uliojengwa vizuri kwa matofali ya kuchomwa, kuna mwalimu alie simama mbele ya kundi la wanafunzi wa rika tofauti wa jinsia ya kike na ya kiume.

Mwanamke mmoja mwalimu wa kilimo amesimama mbele ya kundi dogo la wanafunzi katikati ya shamba lenye mimea ya rangi ya kijani kibichi.

Darasa safi lililopangwa madawati yaliyonyooka likiwa na ubao na picha ya ramani ya dunia. Darasa hili hutumika na wanafunzi wa elimu ya shule ya msingi.

Bustani ya shule ya msingi iliyopandwa majani, maua na miti yenye rangi ya kijani kibichi, huku wanafunzi wakitembea katika sehemu yenye uwazi mkubwa.

Kitabu kidogo cha elimu ya shule ya msingi kilichoandikwa kwa lugha nyepesi, huku kimechorwa picha mbalimbali zikimsaidia mwanafunzi kuelewa haraka.

Siku za wiki zimeandikwa juu ya karatasi vidogovidogo na kubandikwa juu ya ukuta ili kuwasaidia wanafunzi wa elimu ya shule ya msingi kutambua siku za wiki.

Mwalimu wa shule ya msingi wa jinsia ya kiume amesimama mbele ya darasa akiwa anawafundisha wanafunzi walio valia sare za rangi nyeupe na rangi ya buluu.

Maabara ya masomo ya sayansi ya shule za sekondari kwa wanafunzi wanaopenda kubobea masomo hayo. Maabara hii ni safi na yenye madirisha makubwa yanayopitisha mwanga na hewa safi.

Wanafunzi wa chuo kikuu wameketi juu ya kimbweta chenye rangi ya kijani, wakiwa wanajisomea kwa kutumia vifaa vya kisasa kama vile: kompyuta mpakato, simu za mikononi na vitabu.

Ndani ya darasa hili kuna wanafunzi wa chuo kikuu wa jinsia ya kike na kiume, kwa umakini mkubwa wameketi wakiwa wanasikiliza kile ambacho kinaendelea kufundishwa.

Ndani ya darasa la chuo kikuu watu wazima wawili wameketi kwa utulivu, wakimsikiliza mkufunzi wa jinsia ya kike anayewafundisha akiwa amesimama mbele yao.

Ndani ya darasa hili lenye dirisha kubwa likiwa linapitisha mwannga wa kutosha, kundi la wanafunzi wa chuo cha kati wameketi kwa utulivu kila mmoja akijisomea kwa kutumia kompyuta mpakato.

Ndani ya darasa linalopatikana katika chuo cha ufundi stadi na mafunzo ya ufundi, kundi la wanafunzi wameketi kwa utulivu wakiwa wanatengeneza simu kwa kutumia vifaa vya kisasa.

Wanafunzi wawili wa mafunzo ya ufundi stadi na ufundi, wakiwa wanajifunza kwa vitendo kutengeneza mashine ya umeme aina ya kompyuta kwa kutumia vifaa vya kisasa.

Ndani ya darasa hili kuna wanafunzi wa jinsia kike na kiume, wa masomo ya ufundi stadi, wakiwa wanajifunza kwa vitendo kutengeneza vifaa vya umeme kupitia vifaa vya kisasa.

Wanafunzi hawa wanajifunza kwa vitendo mafunzo ya ufundi stadi, wakiwa wameketi ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, kila mmoja akijifanyia kazi yake kwa ukimya mkubwa.

Mwalimu mtu mzima anaye fundisha masomo ya ufundi stadi amezungukwa na wanafunzi walio valia makoti, akiwafundisha jinsi ya kutengeneza kifaa cha kisasa kilichopo mezani.